Mazingira haya yako wazi na shughuli zinaonekana kuwa za kudhibiti, kujenga au kukarabati mfumo wa usambazaji wa umeme. Wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakiwa kazini, wamevaa mavazi ya usalama, jambo linaloashiria kuwa eneo hilo ni la hatari na linahitaji tahadhari.

Eneo la ujenzi lina miundo ya chuma inayo panda juu angani ikionyesha kazi kubwa ya miundo mbinu. Vipande hivi vya chuma vinaonekana kuwa nguzo za laini ya umeme au labda miundo mingine mikubwa ya kielektroniki.

Kituo hiki kikubwa, ni cha kupoza, au kusambaza umeme. Nguzo ndefu za chuma zenye nyaya za umeme, zimeenea eneo lote. Miundombinu hii, ni muhimu kwa usambazaji wa umeme. Teknolojia ya kisasa, imetumika kujenga kituo hiki.

Umeme husafirishwa kupitia nyaya hizi kwenda maeneo mbalimbali. Nguzo hizi ni muhimu kwa miundombinu ya nishati. Zinaashiria maendeleo ya kiuchumi na upatikanaji wa umeme. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi, bila majengo mengi karibu.

Kituo hiki kikubwa cha kusambaza umeme kina nguzo ndefu, nyaya nyingi na vifaa vya umeme. Miundo mbinu ya kituo hiki inaonekana kuwa imepangwa vizuri na inaonyesha utata wa mfumo wa umeme.

Wafanyakazi kadhaa wamevalia mavazi ya usalama ikiwemo kofia ngumu na fulana zenye rangi ya angavu katika kituo cha umeme au kiwanda. Kuna miundombinu mikubwa wa chuma na nyaya, ikionyesha uzalishaji au usambazaji wa nishati.

Yaweza kuwa ni miundo mbinu ya intaneti au mawasiliano ya simu. Kuna kisanduku cheusi cha plastiki kilichofungwa kwenye nguzo. Nyaya nyingi zimetundikwa na kujipinda chini ya sanduku hilo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo marefu yakionyesha mazingira ya miji.

Hiki ni kiwanda kikubwa cha uzalishaji. Mabomba marefu na miundo mingi huonekana. Jengo kuu limesimama kati kati ya fremu. Nguzo ndefu zenye taa zimeonekana juu. Miundo mbinu hii ni tata yenye muundo wa viwanda.

Miundombinu hii ni muhimu kwa uchumi kiufundi, mfumo mkubwa wa viwanda unaonekana wazi, mabomba mengi na miundo ya chuma yameunganishwa, majengo ya viwanda yanasimama juu yakionisha ugumu.

Ardhi kame yenye miti michache imezunguka upande wa juu. Maji yametulia yakionyesha kina chake kikubwa. Inaonekana kama mahali pa kuzalisha umeme wa maji. Miundo mbinu hii ni muhimu kwa uhifadhi na usimamizi wa rasili mali.

Twiga anakula majani kutoka kwa mti mdogo. Ana madoa ya kipekee yenye rangi tofauti. Shingo yake ndefu inamuwezesha kufikia juu. Anga lina mawingu meupe, yaliyotanda. Miti mingine na majumba yanaonekana nyuma yake.

Mandhari yote inaonyesha mazingira ya watu wa kipato cha chini kwenye changamoto za upangaji wa miji na huduma za msingi. Katikati, kuna uwazi unaoonekana kuwa uwanja au sehemu ambayo haijajengwa pengine kwa matumizi ya jamii au shughuli za wazi.

Kifaru anaonekana kuwa na mwili mkubwa wa rangi ya hudhurungi na pembe kubwa mbele ya pua. Yuko karibu na uzio wa waya, jambo linalo onyesha kuwa yuko ndani ya eneo lililo zungushiwa kwa usalama, huenda ni mbuga au bustani ya wanyama. Mazingira yanayo mzunguka ni ya kijani kibichi yenye miti, majani mengi na mimea ya asili.

Maji yanaonekana mangavu kidogo lakini yamezungukwa na takataka nyingi hasa plastiki na taka gumu. Kuna uchafu mwingi kando kando ya mto. Jambo linaloashiria uchafuzi wa mazingira. Juu ya mto kuna daraja ambalo linaonekana kutumiwa na watu na vyombo vya usafiri. Hili linaibua maswala ya mazingira, usafi wa miji na uhifadhi wa vyanzo vya maji.

Majengo yenye mapaa ya mbao, yaliyojengwa kwa mtindo wa asili yaonekana kama sehemu ya kitalii. Bwawa la maji liko mbele ya majengo hayo likiwa na maji tulivu yanayo akisi mazingira yanayo lizunguka. Yaonyesha mazingira ya utulivu na starehe yanayofaa kwa mapumziko, chakula cha mchana au hata matembezi ya kitalii.

Pundamilia mmoja amesimama katikati ya nyasi ndefu. Milia yake myeusi na myeupe inajitokeza wazi dhidi ya mandhari ya asili ikionyesha uzuri wa kipekee wa mnyama huyu wa porini ambaye anaweza kuwa kwenye eneo lenye mimea iliyopungua maji.

Twiga mkubwa anaonekana katika harakati za kuvuka barabara ya vumbi huku gari likiwa limesimama au linafuata kwa nyuma. Eneo linaonekana kuwa la porini au mbugani ambapo kuna nyasi fupi na ardhi kavu. Mbuga hiyo huenda ipo karibu na jiji, kwa kuwa mbali sana. Nyuma kuna majengo ya juu yanayoonekana kwa mbali.

Watu Wawili wanapanda mimea ardhini. Wameinama wakifanya kazi kwa bidii. Udongo unaonekana kuwa na unyevu unyevu. Kundi lingine la watu linaonekana mbali wamevalia nguo za kawaida. Mradi wa upandaji miti unaendelea ili kulinda mazingira.

Mandari yote imezungukwa na mimea ya asili yenye rangi ya kijani kibichi ikionyesha kuwa ni pori au msitu. Mwanga wa jua unapenya kwenye majani ukitoa mng'ao wa asili na kutengeneza mazingira ya utulivu yanayo faa kwa maisha ya wanyama pori.

Mto au mfereji mchafu umejaa plastiki, takataka na maji yenye rangi ya kijivu au nyeusi ishara ya uchafu mwingi. Pembeni kuna makazi ya mabanda yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao ambayo ni ya watu wenye kipato cha chini. Mazingira yanaonekana kuwa na taka nyingi hususan za plastiki na taka ngumu nyingine zikiwa zimezagaa kandokando ya mto.

Mchoro huu ni wa ndege mwenye rangi nyingi maridadi. Ni mchoro wa kisanii si picha halisi na inaonyesha ubunifu wa hali ya juu unaoweza kuwa umetumika katika elimu ya wanyama pori vitabu vya watoto au sanaa ya kijiditali.

Ardhi imefunikwa na nyasi ya kijani kibichi zinazo ashiria sehemu yenye rutuba na inayotunzwa vizuri mazingira haya ni tulivu bila watu wengi na huonekana kuwa na hali ya hewa safi na utulivu. Yawakilisha mada kama mazingira ya asili, utunzaji wa mazingira maeneo ya mapumziko au faida za mazoezi na kupumzika nje.

Duma anaonekana ametulia labda akipumzika au akizingatia mazingira yake. Mwonekano wake unaonyesha utulivu na uwepo wake wa asili katika mazingira haya. Nyuma yake, kuna miti au nguzo za mbao zilizopangwa zikionyesha labda eneo lililofungwa kama vile boma la wanyama pori au bustani la wanyama.

Ndovu huyu anaonekana kuwa kijana, si mkubwa sana kwa umbo na yuko katika eneo lenye udongo mwekundu. Anaonekana akiunua mkonga wake juu ya kichwa na kujitupia vumbi, jambo ambalo ni tabia ya kawaida kwa tembo kusaidia kupoza mwili au kulinda ngozi yao dhidi ya jua na wadudu.

Watu wawili waliosimama wamevaa mavazi ya asili ikiwa ni pamoja na mapambo ya manyoya kichwani, shanga, sketi za majani au manyoya na vifuko vya asili kwenye mikono na miguu. Wanaonekana kuwa katika harakati za kucheza ngoma za kitamaduni. Mtu wa katikati ameketi na anapiga ngoma akiwa pia amevalia mavazi ya kitamaduni.

Nyati dume mwenye umbo kubwa na pembe zilizopinda anatazama mbele kwa umakini. Ngozi yake inaonekana kuwa na rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na uso wake unatoa hisia ya utulivu lakini pia nguvu. Nyati huyu amesimama katika eneo lenye mimea michache na udongo, likionyesha mandhari ya asili ya nyikani.

Eneo pana la wazi lina nyasi fupi. Kifaru mmoja anaonekana akitembea mbali labda akitafuta malisho. Anga ni kubwa na lina mawingu meupe. Mazingira ni ya asili na hali ya hewa yaonekana safi. Wanyamapori wanastawi hapa.

Watu wawili wanafanya kazi ya usafi au kuondoa taka karibu na mto au mkondo wa maji. Mandhari inaonyesha mazingira yenye vichaka na miti, huku taka zikiwa zimezagaa ardhini karibu na kingo za maji.

Vifaru wanaonekana kuwa katika hali ya utulivu wakitembea taratibu au wakitafuta chakula. Katika sehemu ya nyuma ya picha kuna daraja refu inayopita juu kwa ustaarabu mkubwa. Mwingiliano wa mazingira ya asili na miundombinu ya binadamu unaonekana na unaibua swali la uwiano kati ya maendeleo na uhifadhi wa mazingira.

Mnyama huyu anaonekana akiwa amefungua mdomo kwa hasira, au akiwa ananguruma, na meno yake makali yanaonekana wazi. Macho yake, ni makali na yameelekezwa mbele, kana kwamba anamlenga kitu fulani. Mandhari ya nyuma, inaonyesha nyasi fupi ya kijani, ikionyesha kuwa mnyama huyu yupo kwenye eneo la porini.

Taka nyingi zimetupwa ndani na kando ya mto hasa plastiki, magunia na mifuko ishara ya uchafuzi wa mazingira. Mazingira ya karibu yanaonyesha uwepo wa mimea pori na nyasi lakini kwa mbali kuna majengo ya viwanda au magala makubwa yanayoonekana upande wa kushoto.

Kundi la watu wanapanda mti. Wanaume watatu wanamtazama wanamke akifunika mti walioupanda tayari. Hali ya hewa inaonekana jua kali ikioenyesha shughuli ya nje. Hii inawakilisha juhudu za uhifadhi wa mazingira au upandaji mti.

Takataka hizi zinaonekana kua za aina mbalimbali ikiwemo plastiki na karatasi. Hali hii inaashiria uchafuzi wa mazingira au eneo la kutupia taka. Ni ishara ya changamoto za usimamizi wa taka katika maeneo ya mijini au vijini. Kuna uwezekano wa athari mbaya kwa afya na mazingira kutokana na taka hizi.

Watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kutoa vifaa au vifusi kutoka kwenye rundo la mabaki. Wamebeba vitu vizito wakionyesha nguvu na ushirikiano vifaa vya ujenzi vilivyoharibika vimetawanyika kila mahali vikiashiria uharibifu wa muindo.

Chui ni mmoja wa wanyama wanaowindwa sana, walio hatarini kutoweka duniani. Macho yake yanaonekana kuwa makali yakionyesha umakini wake. Kuna majani ya kijani kibichi yakimzunguka yakimficha vizuri. Inaonekana kama chui huyu yupo katika mazingira yake ya asili.

Sanamu ya mwanaume, labda shujaa au kiongozi muhimu imesimama juu ya msingi mrefu katikati ya jiji. Nyuma ya sanamu, kuna majengo marefu yakionyesha mazingira ya mijini na shughuli nyingi. Yaweza kuwakilisha historia, utamaduni, ukumbusho au uridhi wa taifa.

Kuwepo kwa takakataka kunaonyesha uhaba wa usafi wa mazingira. Ni ishara ya hali ya kijamii na ni kiuchumi inahitaki kushughulikiwa. Yawakilisha changamoto za makazi katika maeneo ya mijini au karibu na miundo mbinu.

Hali ya mazingira inaonekana asilia, labda sehemu ya msitu au shamba. Hii inawakilisha kazi ya pamoja, na mchango wa jamii katika kuboresha maisha yao, au mazingira. Inaweza kuashiria mashirika yasiyo ya kiserikali, au vikundi vya jamii vinavyofanya kazi ya uhifadhi, au maendeleo.

Tembo kadhaa wamo katika eneo wazi. Kundil a watu linatazama tembo hawa kwa umbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya bustani au hifadhi ya wanyama . Huu ni muingiliano kati ya tembo na wageni, furaha na utulivu vinatawala eneo hili.

Eneo hili lina makazi duni yaliyojengwa kwa mabati au vifaa visivyo rasmi. Hii inawakilisha mazingira ya makazi duni; inayoashiria changamoto za maisha katika maeneo kama haya yenye uchafu kama huu.

Maji machafu na matope yametanda chini yakifunika eneo pana. Nyumba hizo zimejengwa juu ya ardhi isiyo imara au miamba. Kuna takataka nyingi zilizotawanyika kando ya mto. Mazingira yanaonekana kuwa magumu yakionyesha athari za mafuriko. Hali hii inahitaji hatua za haraka za kukabiliana na majanga.

Eneo hili lina makaazi duni yenye takataka nyingi zilizotawanyika. Kuna mkondo mdogo wa maji machafu unaopita katikati ya takataka. Nguruwe wanaonekana wakitafuta chakula katikati ya uchafu. Hii inaashiria hitaji la usimamizi bora wa takataka na kuboresha miundo mbinu.

Muundo wa mabomba unaonekana kuwa imara na wa kudumu. Yanaonekana kupita juu ya ardhi, labda kuvuka mto au bonde, yakionyesha mfumo wa usambazaji wa maji. Inaashiria uwekezaji katika upatikanaji wa maji safi na salama.

Watu wawili wanakusanya takataka kando ya mto au mkondo wa maji. Wameinama chini wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira. Eneo hilo lina mimea na udongo likionyesha mazingira ya asili yaliyochafuka.

Kundi la watu waliovalia mavazi ya kitamaduni. Wamo ndani ya ukumbi labda wakifanya tamasha au sherehe. Mazingira yanaonyesha ukumbi mkubwa wenye viti vilivyopangwa kwa ajili ya watazamaji. Yawakilisha utamaduni, sanaa, burudani au matukio ya jamii.

Mifuko mingi myeupe iliyojaa taka, imelundikana kwenye shamba. Hii inawakilisha suala la uchafuzi wa mazingira au usimamizi taka. Mifuko hiyo inaonekana kuwa na takataka mbalimbali.

Takataka zimetapakaa kingoni mwa mto na ndani ya maji. Mtoto mmoja anaonekana akitembea pekee yake karibu na maji. Mazingira yanaashiria maisha magumu katika makazi duni. Hali hii inahitaji uangalizi wa haraka wa mazingira.

Mwanamume anasafisha eneo lenye taka nyingi zilizorundikana. Amevaa koti la usalama rangi ya manjano na kijani akifanya kazi katika mazingira magumu. Nyuma yake kuna mimea mirefu yenye shina nyembamba labda miti ya mianzi.

Mwanamke anaonekana akifurahia muda wake. Hii inawakilisha utulivu na kupumzika katika mazingira ya asili. Miti mirefu na nyasi ya kijani kibichi zinaonekana nyuma. Mazingira yaliyotunza vizuri yanaonyesha juhudi za kutunza bustani hiyo.

Jengo refu la KICC limesimama imara katikati ya jiji. Muundo wake wa kipekee unavutia macho ukiwa na ghorofa nyingi. Bendera za nchi mbalimbali zinapepea mbele ya jengo. Majengo mengine yanaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Swara huyu mkubwa mwenye pembe ndefu amesimama kwenye eneo la nyasi. Ndege wawili wadogo wanaonekana wametua mgongoni mwake na kuruka juu, wakiashiria uhusiano wa viumbe. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya asili.

Mto mkubwa wenye maji meusi umejaa uchafu. Takataka nyingi zimeonekana zikielea juu ya maji na kando ya kingo. Mtu mmoja anaonekana katikati ya picha karibu na maji machafu. Hali hii inaweza kuhatarisha afya ya wakazi wanaoishi karibu na eneo hilo.

Mto au mkondo wa maji, unaonekana kuwa mchafu. Umepakana na makazi ya watu, au mazingira ya mijini. Maji yamejaa uchafu na taka, zikionyesha tatizo la uchafuzi, wa mazingira. Yaweza kuwakilisha masuala ya mazingira, usimamizi wa taka, au athari za maendeleo ya miji.

Rundo kubwa la taka linapimwa. Eneo linaonekana kuwa mahali pakukusanya au kuchakata taka. Hali hii inaonyesha shughuli za usimamazi wa taka. Uchafuzi wa mazingira unaweza kuwa changamoto kubwa hapa.

Twiga hawa wanaonyesha utulivu wao katika maakazi yao ya asili. Ni ishara ya utajiri wa bayoanuai nchini Kenya na juhudi za uhifadhi. Yaweza kuwakilisha wanyama pori, utalii, uhifadhi au uzuri wa mazingira asilia nchini Kenya.

Mimea ina majani mengi ya kijani kibichi. Yaashiria kilimo, uhifadhi wa mazingira au uzalishaji wa mazao. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na asili. Ni ishara ya uzuri wa asili na umuhimu wa mimea.

Upande wa kushoto kuna ndege weusi walio simama juu ya mti. Upande wa kulia kuna wanyama wadogo wakitembea kwenye nyasi. Mandhari ya nyuma ya ndege yanaonekana kuwa anga wazi. Mandhari ya nyuma ya wanyama wadogo ni misitu minene. Picha hizo mbili zina wakilisha wanyama pori katika makazi yao.

Kuna watu wanatembea kando ya mto wenye maji meusi na baadhi ya takataka zinaonekana kandokando ya mto, ikionyesha uchafuzi wa mazingira. Yaweza kuwakilisha masuala ya mazingira, maisha ya mijini, au athari za maendeleo kwa mazingira asilia.

Ndege wawili wamesimama kwenye jiwe. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya asili yenye majani na miti kwa nyuma. Hii inaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira asilia kwa ajili ya viumbe kama ndege.

Juhudi za mtu huyu zinaonyesha kujitolea katika kuboresha hali ya mazingira. Mazingira yanasimulia hadithi ya changamoto za taka na umuhimu wa usafi. Ni ishara ya umuhimu wa kutunza mazingira yetu na kupunguza uchafuzi.

Bendera nyingi za mataifa mbali mbali zinapepea kwenye fito ndefu. Kuna magari yaliyosimama na watu wachache wakiwa wamesimama pia. Hii inawakilisha uwanja wa ndege, kituo cha kimataifa au ofisi ya kidiplomasia. Inaonyesha mazingira ya amani na ushirikiano wa kimataifa.

Kazi hii inaweza kuwa ya kibinafsi au ya kibiashara ndogo. Yaweza kuwakilisha upatikanaji wa maji, usambazaji wa maji au shughuli za kila siku za kupata maji. Ni ishara ya umuhimu wa maji safi na salama kwa maisha ya jamii.

Wanaume wanaonekana wakikusanya takataka kutoka kwenye maji machafu au tope. Mazingira yanaonyesha rundo la taka na uchafu labda karibu na mkondo wa maji uliochafuliwa. Inasisitiza umuhimu wa usafi wa mazingira kwa afya ya jamii.

Nguruwe mwitu anaonekana ana ngozi yenye mikunjo na nywele chache. Jicho moja linaonekana wazi likiangalia mbele. Hii inawakilisha kiumbe hai katika mazingira yake halisi.

Darasa hili limejaa wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao na walimu wamesimama miongoni mwao. Wanafunzi wamevaa sare rasmi za shule wakionyesha utii wa kanuni za shule. Madawati yanaonekana kuwa ya mbao yakiashiria mazingira rahisi ya kujifunzia.

Mazingira yaonekana kuwa chafu na yenye harufu. Wafanyakazi wanajitahidi kusafisha au kupanga taka. Yaonyesha changamoto za usimamizi wa taka ambapo hili ni eneo la kutupa. Inahitaji juhudi kubwa za usafi.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka juu ya miamba yakizungukwa na mimea ya kijani kibichi. Maji yanaonekana yakitiririka kwa nguvu na kuna miamba mikubwa chini ya maporomoko yaweza kuwakilisha uzuri wa mazingira asilia, utalii au rasilimali za maji.

Mbuni ni ndege mkubwa anaye patikana sana nchini Kenya, ana manyoya meusi na meupe, na miguu mirefu. Yaweza kuwakilisha, wanyama pori wa kiafrika, au shamba la mbuni.

Tembo mkubwa anaonekana akimlinda tembo mdogo, ishara ya uhusiano wa kifamilia. Kuwepo kwa tembo wadogo, kunaashiria uzazi na kuendelea kwa spishi hii, inaonyesha uzuri na utofauti wa wanyamapori, wa kiafrika.

Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye milima au vilima nyuma. Ni ishara ya afya, ustadi na matumizi ya nishati safi, inaonyesha utamadumi wa kuendesha baisikeli kama burundani au njia ya usafiri.

Simba anajulikana kama mfalme wa wanyama akionyesha mamlaka yake katika ufalme wa wanyama. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye mimea au udongo karibu. Yaweza kuwakilisha wanyamapori uhifadhi au utalili wa wanyama.

Watoto wa tembo wanaonekana kuwa na afya njema kutokana na utunzaji wanaopata. Ni ishara ya jitihada za binadamu kuwalinda na kuwaondoa wanyama pori walio hatarini. Yaweza kuwakilisha uhifadhi wa wanyama pori, utunzaji wa wanyama au elimu ya mazingira.

Ndege maridadi anatua kwenye tawi la kijani. Rangi zake zinang'aa, zikichanganya njano, nyeusi na kahawia. Macho yake yanaangalia upande mmoja kwa makini. Manyoya yake yamepangwa vizuri yakionyesha uzuri wa kipekee. Tawi lenyewe lina majani madogo yanayochanua.

Twiga anachungulia kutoka nyuma ya uzio wa mbao, huku ulimi wake ukiwa nje. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea ikiashiria mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama. Twiga anaonekana mcheshi, na mwenye udadisi labda akisubiri kulishwa.

Hali ya mwangaza inaonekana safi na ya kupendeza, ikionyesha siku tulivu. Inawakilisha uzuri wa mazingira asilia na umuhimu wa kuhifadhi vyanzo vya maji.

Inawakilisha shughuli za usambazaji wa maji au biashara ndogo ndogo katika jamii. Ni ishara ya juhudi za kupata maji safi na salama, hasa katika maeneo inayokabiliwa na uhaba wa maji.

Tumbili mama anamkumbatia mwanawe kwa upendo. Manyoya ya tumbili huyo mkubwa yana rangi ya kijivu na nyeupe. Mwanawe ana manyoya meusi zaidi, akitulia mikononi mwa mzazi wake. Hisia za ulinzi inaonekana waziwazi. Muungano wa familia unajidhirisha kikamilifu, uwepo wao unaleta tabasamu la kipekee.

Barabara imejaa shughuli huku mazingira yakionyesha maisha ya kila siku ya mijini ambapo usafiri wa umma ni sehemu kuu ya harakati za watu. Eneo lililozunguka linaonekana kuwa katikati ya jiji au mtaa wenye shughuli nyingi ambapo watu mbali mbali wanatembea kwa miondoko tofauti.

Basi la abiria limeegeshwa kando kando ya barabara, kwenye jiji lenye shughuli nyingi, huku abiria wakiingia ili kusafiri. Usafiri wa uma ni sehemu kuu ya harakati zawatu.

Mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi. Basi la abiria limesimama barabarani huku watu wanatembea kando kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna msongamano wa magari na watu. Hali ya hewa inaonekana nzuri na shughuli za kibiashara zikiendelea.

Mandhari inaonyesha wingi wa watu, magari na shughuli nyingi barabarani. Kuna magari ya umma kama matatu au daladala ikiwa imeegeshwa au kusimama kando ya barabara. Pembeni kuna wafanyibiashara wa barabara wadogo wakiuza bidhaa matunda, nguo au vitu vingine mbalimbali.

Basi la abiria limeegeshwa kando kando ya barbara huku abiria wakiingia na kutoka eneo linalozunguka linaonekana kua katikati ya jiji au mtaa wenye shughuli nyingi ambapo watu mbalimbali wanatembea kwa miondoko tofauti wengine kuelekea basi wengine wakitazama au wakipita tu.

Eneo hili lina shughuli nyingi, huenda kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia abiria. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi, wakionyesha shughuli za kawaida za usafiri wa uma jijini.

Sehemu hii ya soko inashughuli nyingi ambapo kuna watu wanaouza na kununua bidhaa mbalimbali kuna magari ya usafiri wa umma yenye maandishi na michoro ya kuvutia yakiwa yameegeshwa karibu na sehemu ya biashara.

Barabara kuu ilio na njia nyingi ina magari mengi, magari ya aina mbalimbali yanaonekana. Kuna magari yanayo kwenda kasi na kuna watu wanatembea kandokando. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali, hali ya hewa yaonekana kuwa nzuri.

Gari la abiria liko barabarani, likiwa tayari kuwasafirisha abiria. Barabara imejaa shughuli, huku mazingira yakonyesha maisha ya kila siku ya mijini, ambapo usafiri wa umma ni sehemu kuu ya harakati za watu.

Eneo linaonekana kuwa barabarani au kwenye kituo cha usafiri na kuna harakati nyingi zinazoashiria uchumi wa mtaa au maisha ya kila siku mjini. Kuna watu wengi wakitembea, baadhi wakiwa wamebeba bidhaa au mizigo na wengine wakionekana kama abiria au wafanyabiashara.

Matatu hii imepambwa kwa rangi angavu na michoro ya kuvutia, jambo la kawaida katika miji mikuu kama Nairobi. Abiria wanaonekana wakipanda gari hilo pembeni ya barabara na baadhi yao wamesimama karibu wakisubiri kuingia.

Mazingira yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi za barabarani na watu wengi. Kwa mbali kuna watu wakitembea na majengo yaliyojaa, ikionyesha mazingira ya mijini. Hii inawakilisha maisha ya jiji na shughuli za kila siku za usafiri na biashara.

Mazingira yanaonekana kuwa yenye shughuli mingi. Kuna magari mengine yaliyopakia abiria na mabango ya matangazo yanaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu labda baada ya mvua. Inaashiria shughuli za kila siku za usafiri na uhamiaji.

Foleni ya magari na pikipiki, katika barabara yenye shughuli nyingi labda wakati wa saa za kilele. Kuna majengo marefu yanayoonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya mijiji. Yawakiliisha maswala ya msongamano wa magari, maendeleo ya miji au usafiri wa umma.

Magari yameengeshwa kando ya barabara yenye miti. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi. Hii inawakilisha eneo la usafiri wa umma, labda kituo cha basi. Shughuli za kila siku za abiria zinaonekana wazi.

Basi dogo la abiria almarufu matatu limepakwa rangi na michoro mbalimbali yenye kuvutia macho. Abiria wanasubiri kupanda au kushuka garini. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakipamba mandhari ya jiji. Gari lingine jeupe limeegesha karibu na matatu.

Basi la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu limepambwa kwa michoro na rangi ya njano. Watu wamesimama karibu na basi. Baadhi yao wakiwa wamevalia nguo zao za kawaida. Inaonyesha shughuli za kila siku za usafiri katika eneo lenye watu wengi.

Eneo hili la jiji lina watu wengi magari na mabango ya biashara. Kuna maduka, mabasi na magari mengine yaliyopakiwa au ya kisafiri barabarani. Yaweza kuwakilisha maisha ya mijini, biashara au usafiri katika jijiji.

Mabasi ya abiria yamesimama yakipakia au kushusha abiria. Pikipiki na waendesha pikipiki wapo barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara wakisubiri usafiri. Kuna hisia ya pilkapilka za jiji.

Abiria wanaabiri kwenye basi hili dogo maarufu kama matatu lililosimama mtaani. Jengo la rangi ya waridi linaonekana nyuma yake. Mabango mbalimbali yametundikwa. Shughuli nyingi zinaendelea katika eneo hili.

Gari jeupe inaonekana likipita karibu na ukuta mrefu au zio. Jua linaonekana kuakisi kwenye uso wa gari. Barabara inaonekana kua tulivu, bila msongamano mkubwa. Inawakilisha usafiri wa kawaida barabarani.

Hili ni basi la abiria almaarufu kama matatu barabarani. Gari hilo lina rangi nyingi angavu na michoro ya kuvutia. Watu wanatembea kando ya barabara wakipita karibu na basi. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Basi hili linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani, labda likipakia au likishusha abiria. Yawakilisha usafiri wa umma, utamaduni wa mijini, au maisha ya kila siku nchini. Ni ishara ya mfumo wa usafiri, unaotumika sana, kwa watu wengi mjini.

Mazingira yanasimulia hadithi ya shughuli za kila siku na changamoto za usafiri. Ni ishara ya msongamano wa magari na watu hasa katika maeneo ya mijini.

Muundo wa handaki unaashiria upatikanaji rahisi wa njia ya chini kwa magari na watembea kwa miguu. Gari dogo linafanana na matatu linaonekana likipita handaki likiashiria shuguli za usafiri. Watu wachache wanasimama kando ya barabara labda wakisubiri usafiri au wakivuka.

Basi la abiria ,pikipiki na watu kadhaa wamo kwenye barabara yenye shughuli mingi. Kuna mabango ya kibiashara, miundo mbinu ya barabarani kama vile nguzo za umeme na taa za barabarani. Yaweza kuwakilisha usafiri wa umma, maisha ya mtaani au shughuli za kibiashara.

Majengo ya biashara yamejipanga nyuma ya matatu. Waya za umeme zimepishana juu angani. Gari linaashiria usafiri wa umma labda kuelekea Nakuru. Ni taswira ya shughuli za ushafirishaji. Mazingira yanaonyesha kituo cha mabasi au matatu.

Bomba hili linaonekana kuwa la chuma na kuna dalili za kutu kidogo kuashiria umri wake au matumizi ya muda mrefu. Nyuma ya bomba kuna kitu kinachoonekana kama nguzo au ukuta, pia kina dalili za uchakavu. Mandhari yote yanaonyesha eneo la nje labda kisima cha umma au chanzo cha maji.

Tanki kama hili hutumika kuhifadhi maji ya matumizi ya nyumbani au ya biashara hasa katika maeneo yenye changamoto za upatikanaji wa maji ya bomba. Liko kwenye paa la jengo lililojengwa kwa mawe au matofali ya saruji na kuna chuma za ujenzi zilizochomoza kutoka kwenye paa. Ikiashiria kwamba huenda ujenzi haujakamilika.

Bomba la chuma lililowekwa ukutani linamwaga maji kwa nguvu kwenye birika. Birika laonekana kuwa la kudumu, limetengenezwa kwa mawe na saruji na lina maji safi. Sehemu inayozunguka ni ya majani na udongo, kuashiria kuwa sehemu hii ipo nje labda shuleni, nyumbani au kwenye taasisi.

Takataka hizi ni pamoja na plastiki za rangi tofauti, nguo zilizochakaa, karatasi na mabaki ya vyakula. Hali hii inaonyesha changamoto ya usimamizi wa taka na inaweza kuwa chanzo cha magonjwa au uchafuzi wa mazingira.

Chungu kikubwa cha takataka kimejaa taka mbalimbali kama vile plastiki, karatasi na mabaki mengine. Taka hizi zimetapakaa zikionyesha tatizo la usimamizi wa taka au uchafuzi wa mazingira. Eneo hili linaonyesha uharibifu wa mazingira na umuhimu wa usafi.

Mfanyakazi amevaa kofia ngumu ya njano na nguo za kazi, akionyesha tahadhari za usalama. Mabomba yamepangwa kando ya tuta la ardhi, yakionyesha mradi mkubwa wa miundo mbinu. Yawakilisha maendeleo ya miundo mbinu, usambazaji wa maji, au shughuli ya ujenzi.

Mfumo huu ni wa umwagiliaji au usambazaji wa maji. Mirija hii inaonekana imewekwa chini ya ardhi ikipitia kwenye udongo. Hii inawakilisha miundo mbinu ya maji inayotumika katika kilimo au kwa matumizi mengine.

Mabomba yanavali nyekundu na kijivu, viunganishi vya chuma vinashikilia mabomba pamoja, mfumo huu unashiria usambazaji wa maji, muundo wote unaonekana imara, nitaswira ya miundombinu muhimu.